Madaktari wamekuja hapo mbele kuandamana ili wapate suluhisho kuhusu mishahara ya hospitali ambazo wanaendeleza pale hospitali ili waweze kupata haki zao. Madaktari wamekuja hapo mbele wameandamana hapo naona wamebeba masimu na matarakilishi na wamevaa majaketi ambazo wanaandamana nazo, pale nyuma naona nyumba.

Huduma ya afya yanaendelea katika hospitali hii. Wapo madaktari, wapo wagonjwa, wapo mafiles hapo, wapo wagonjwa hapo. Kando kuna patient amekuja kupokea matibabu ili aweze kutibiwa katika ugonjwa ambao alikuwa anapitia.

Shughuli za huduma za afya zinaendelea hapa. Hapo unaona mwanamke ama mtu amekuja hapo ili ang'olewe meno ambalo lilikuwa linamsumbua, jino ambalo lilikuwa linamsumbua. Hapo unaona daktari ako na mashine yake anachunguza hiyo tatizo ama anaangalia tatizo liko wapi kwenye jino hilo ili aweze kurekebisha ili mhudumu aweze kupata afya bora.

Shughuli za matibabu yanaendelea katika eneo hili. Wapo madaktari, wapo watoto ambao wamekuja kuchanjwa ili wakuje wapate chanjo. Wapo wamama ambao wameleta watoto wao ili wapate chanjo. Wapo madaktari ambao wamekuja kupiga picha pia ili waweze kutuma details zao.